Kifaa cha kunawia mikono kilichotengenezwa kwa plastiki na kusimikwa kwenye fremu ya chuma. Juu kuna tenki la maji lenye bomba la kutolewa maji. Chini yake kuna besheni la kuoshea mikono na chini kabisa kuna ndoo nyeupe inayokusanya maji yaliyotumika.

Chupa ya virutubisho imeandikwa Ginnastic nutrition na Sol-D ikionyesha kuwa ina vitamini D. Maelezo ya ziada yanayoonyesha kwamba ina 10,000 ID za chokoleti zinasaidia mifumo kuriwa mifupa.

Boxi la shindano na chupa za dawa ya surua, matumbwitumbwi na rubela, measles , mumps na rubella , M-M-R. Kuna sindano iliyolazwa mezani na chupa zenye vichwa vya rangi ya buluu.

Lori lililopinduka likiwa limejaa maji huenda baada ya mafuriko au mvua kubwa. Watu wamekusanyika eneo hilo kutembea wakitumia maji. Watu wamejaa eneo hilo. Kuna miti na majengo nyuma.

Sehemu ya mapokezi nkwenye kliniki ya dawa ya meno, ukuta umechorwa rangi ya machungwa na nyeupe na kuna televisheni imewekwa ukutani ikionyesha kitu. Kuna meza ya mapokezi yenye maandishi Dental Care pamoja na alama ya jino.

Daktari wa meno akiwa amevaa koti jeupe la daktari, glovu na kofia ya upasuaji. Anaonekana yuko katika chumba cha matibabu ya meno, akimhudumia mgonjwa aliye lala kwenye kiti cha daktari wa meno.

Mazingira ya hospitali, hasa chumba cha kujifungulia. Kuna muuguzi aliyevaa sare za hospitali na kofia yenye maua, akimhudumia mtoto mchanga aliyezaliwa hivi punde. Pembeni kulingana na kitanda cha mgonjwa, kuna vifaa vya hospitali kama vile mashine za uchunguzi, na meza ndogo yenye vikombe.

Tangazo la dawa la miti shamba inaloitwa Album Mujarabu. Tangazo hilo limeandikwa kwa kiswahili na linadai kutibu shida kadhaa za kiume kama vile kuongeza mbegu za kiume, kuimarisha misuli na kusaidia wale waliohadhirika na kujijua.

Mtaalamu wa afya amevalia sare nyeupe na ako na mgonjwa. Mtaalamu huyo ameinama akifanya utaratibu au tathmini kwa mgonjwa. Mgonjwa anaweza kuonekana amekaa. Amevaa juu ya maua ya daisy na pete za sikio.

Mtu aliyevaa mavazi maalum ya kujikinga, akiwa shambani na akinyunyuzia dawa kwenye mimea kwa kutumia pampu ya mgongoni. Mazingira yanaonekana kuwa ya kilimo cha kisasa, na mtu huyu anafanya shughuli ya kudhibitisha wadudu au magonjwa ili kulinda mazao.

Mtoto mdogo amevaa gauni ya zambarau na soksi nyeupe akiwa kwenye chumba cha mazoezi au kliniki ya matibabu ya viungo. Mtoto anashikwa mkono na watu wawili wazima , mmoja akiwa ameshika mkono wake na mwengine amepiga magoti akimsaidia.

Kikundi cha watu, wengi wao wamevaa vesti zinazofanana wakiashiria vidonge au vifaa vingine. Wanaonekana kuwa pamoja kwa sababu fulani kama vile mafunzo au mkutano.

Madaktari watatu wakiwa wamesimama kwenye chumba cha upasuaji wakiwa wamevaa mavazi maalum ya upasuaji pamoja na kofia na glavu. Wako katikati ya kuhudumia mgonjwa aliye kwenye kitanda cha upasuaji.

Wataalamu wawili wa afya wakiwa wamevaa makocha cha meupe na barakoa wakitoa huduma ya matibabu ya meno kwa mgonjwa aliyelala kitandani katika chumba cha daktari wa meno. Kwenye meza kuna vifaa vya kitabibu vinavyotumika katika matibabu hayo na kuna mwangaza unaoonekana kupitia dirishani.

Vifaa vya matibabu haswa vifaa vinavyoonekana kuwa na vidonge au sindano za hospitali zinapopakiwa kwenye boksi . Kuna marubatio yaliyofunguliwa na yaliyofungwa na ndani yake kuna chupa au tube ndogondogo ambazo huenda zinatumika ili kutoa dawa kwa wagonjwa.

Mfanyakazi wa afya na mama na mtoto. Mfanyakazi wa afya amevalia kofia ya Hijab na anapima mtoto , mtoto analia na mama anamshika , picha inaonekana kuwa imechukuliwa mahali kama kliniki.

Watu wawili wakiwa wamekaa kitandani hospitalini. Mmoja amevaa nguo za kulala, rangi ya pinki na kitambaa kichwani na mwingine amevaa fulana nyeusi. Wamekaa karibu sana na mmoja wao amemshikilia mtoto mchanga aliyezungushiwa blanketi jekundu na kuvaa kofia nyekundu na nyeupe.

Mgonjwa amelala kitandani hospitalini akitunzwa na wafanyakazi wa afya. Mtu mmoja amevaa skrubu ya kinyago akichunguza mgonjwa huku mwingine akirekebisha kifaa cha kupumulia.

Bidhaa kadhaa za dawa au virutubisho vya afya vilivyopangwa pamoja. Kuna chupa kubwa yenye jina Low key pamoja na kontena tatu zingine zenye majina kama Zingambi, Ndinja na SP. Bidhaa hizi zina rangi mbalimbali na zinaonekana zikitumika kwa matibabu au afya.

Chupa ya dawa au kirutubisho kinachoitwa Baljam. Chupa ni ya rangi nyeusi na ina stika yenye maandishi. Ina rangi ya kupendeza ikijumuishwa jina Baljam kubwa kwa rangi nyeupe na na njano.

Mtaalamu wa matibabu akiwa ameinama juu ya mtoto mchanga ambaye amelala kwenye kitanda. Mama amekaa karibu akimshika mtoto mchanga. Wote mtengeneza wa matibabu na mama wamevalia barakoa labda ni mahali pa usafi wa afya.

Mtu amelazwa kitandani hospitalini, na mkono wake umeshikiliwa na kisimamishwa na ring iliyoondwa. Mtu anafanya tiba ya umeme, kuna pedi mbili ndogo za pande zote zinazowekewa kwa mkono wake.

Watoa huduma wawili wa afya, wakiwa na sare za kazi, barakoa na glavu, wakifanya matibabu kwenye clinic ya meno. Kuna vifaa vya matibabu kama mashine, na vifaa vingine mezani nyuma yao.

Mtu akipokea chanjo kwenye mkono wake wa juu wa kushoto. Mkono wa mtu wa huduma unaonekana ukiweka pamba na sindano sehemu ya juu ya mkono wa mtu aliyepewa chanjo. Pembeni kuna kontena jeupe la kuhifadhia chanjo lenye maandishi na alama mbalimbali.

Mhudumu wa afya akiwa anatoa chanjo kwa mtoto mdogo. Mtoto ameketi kwenye mapaja ya mtu mzima na anaonekana kuchukua mkono ili aweze kudungwa shindano kwa urahisi. Kuna vifaa vya matibabu kama vile kisanduku cha kuhifadhia chanjo na watu wengine wamevalia mavazi ya kazi za afya.

Dawa yenye maandishi vitamin D one thousand iu na D3 kwenye lebo ya buluu na nyeupe. Chupa imefunguliwa na iko upande huku vidonge vyeupe vikiwa vimetapakaa nje.

Mtaalamu wa afya akiwa amevaa koti jeupe na vifaa vya matibabu kichwani akishika kifaa mkononi amevaa saa mkononi na yuko kwenye eneo ambalo linaonekana kuwa na watu wengine walioketi nyuma yake.

Mwanamume amesimama karibu na ishara ya Water Step na mizinga ya maji nyuma yake, anaonekana mwenye furaha na ameuinua mkono wake , mwanamume amevalia sharti ya rangi ya samawati yenye maandishi ya suruali ya ajizi ya rangi ya samawati

Mazingira ya hospitali, ambapo mwanamke ameketi kitandani akiwa amemshika mtoto mchanga aliyezaliwa hivi karibuni na kumfunika na blanketi yenye rangi nyekundu na nyeupe na mwengine amesimama pembeni akimpa kifaa mbalimbali, kama nguo za mtoto na mashuka.

Vidonge vya virutubisho vya afya kutoka makopo tofauti tofauti, kila chupa ikiwa na jina lake kama, magnesium max, atoresin, menopause, stress care max na liver caremax .

Chupa ndogo za dawa aina ya chanjo, hii ni chanjo maalumu ya surua matumbwitumbwi na rubela. Inayojulikana kama MMR, ikitengenezwa na kampuni ya Merc CO. Chupa zilizo na kofia ya bluu, na maandishi yaliyosomeka Measles, Mumps na Rubella vaccine.

Mwanammke amesimama mbele ya ubao wa darasa. Akiwa amevaa fulana jeupe na jeans . Akionyesha pedi ya kike, anaonekana akitoa elimu kuhusu hedhi au afya ya uzazi. Huku mwanafunzi mwengine ameketi karibu naye.

Mtu amevaa kofia ya usafi na koti jeupe la maabara, akiwa amepakua na kupanga dawa za maji kwenye meza. Mezani kuna chupa nyingi za dawa pamoja na box nyingi, za rangi ya manjano na nyekundu zenye maandishi Kenoch Bakta Fight Mixture.

Kikundi cha watu wamesimama nje. Wengi wao wamevaa glavu na barakoa, wakionekana kujadili jambo au kujiandaa kujitengenezea kazi fulani. Baadhi yao wanashika kifaa kama koloo na ndoo.

Vail ya chanjo ya PolioVac. Chanjo hilo linalinda dhidi ya aina ya one, two na three za Polio . Vail hiyo ina kofia ya rangi ya pinki. Huendeshwa na verocells .Mzalishaji na msambazaji ni Phabeko Life Ssiences. inc Philipines.

Kikundi cha wanawake kutoka kabila fulani, labda kutoka Afrika, wakiwa wamebeba vyombo vya maji vichwani. Wanawake hawa wamevaa mavazi ya kitamaduni ikiwa pamoja na shanga za rangi nyingi.

Lori limeanguka kando katika eneo lililojaa maji. Watu kadhaa wanatembea kupitia maji hayo ambayo yanaonekana kuwa ya kina. Lori na maji yanaweza kutambulika kwa urahisi.

Daktari wa meno na mgonjwa katika ofisi ya daktari wa meno. Mgonjwa amekaa kwenye kiti cha daktari wa meno na daktari wa meno ameketi karibu naye akiashiria kipande cha karatasi na kalamu.

Eneo lililo na mchanganyiko wa vitu ,kwenye meza nyekundu na pande zote kuna aina mbalimbali za dawa, dawa ,chupa na vibaki vingine za dawa ,zaidi ya hayo kuna kiti cha kijani kilicho na vitabu zilizokusanywa .

Chanjo dhidi ya homa ya manjano. Kitu hicho kinajumuisha kisanduku kilichopakiwa na kisanduku ambacho kina sindano mbili tofauti vya bluu kimoja na sindano. Kisanduku kimetundikwa kwenye nyuso nyeupe.

Watu wakipata chanjo labda katika kituo cha jamii au ukumbi. Kuna wafanyakazi wa afya wakiwasaidia watu na wengine wao wamevaa barakoa. Mwanamke mmoja ameketi akipata sindano huku mwengine akitazama.

Sanduku la vitamini D3 na ampuler ya vitamin D3, sanduuku lina maandishi vitamini D3 three thousand IU stroke one millilitre na ina alama ya Modej labaratories PVT limited.

Pakiti ya dawa inayoitwa azomax five hundred ambayo ina azitromycine ni antibiotic pana ya wingo ya la pakiti na vidonge sita, vidonge kadhaa viko Kwa kifuko cha wazi mbele ya pakiti.

Chupa ya dawa ilioandikwa canberry pills for UTI. Hii inamaana ni vidonge vya Cradbury inavyotumika kwa kutibu au kusaidia kujikinga na maambukizi ya mfumo wa mkojo, UTI . Chupa hii ni jeupe na ina stika venye maandishi ambayo pamoja na msimbo wa mistari ikiashiria ni dawa au virutubisho vilivyotayarishwa kisayansi.

Chupa ndogo ya plastiki yenye rangi nyeupe na kijani. Juu ya chupa kuna kifuniko cheupe chenye muhuri wa usalama uliondikwa Security Seal . Upaa chupa umevaa studio ya usalama ili kuzuia kufunguliwa kirahisi.

Kundi la watu wamesimama nje kwenye nyasi. Wakimwangalia mwanamume aliyevaa suti ya bluu, akionyesha au kujaribu kifaa cha kiteknolojia. Ambacho kinaonekana kuwa na bomba kubwa la rangi ya machungwa ya sehemu ya plastiki za buluu na nyeupe.

Chupa ndogo ya dawa yenye chanjo, ikiwa na kofia ya rangi ya buluu , chupa hii ina lebo inayoonyesha ya kuwa ni chanjo ya MMR , ambayo inalinda dhidi ya magonjwa matatu, surua , matende na rubella.

Mtu akiwa amesimama karibu na nguzo ya umeme akiangalia kibao cha matangazo kilichobandikwa juu ya nguzo. Katika kibao hicho kuna matangazo ya kitibabu kinaandikwa Dr. Chikongo na maneno kama kumvuta mpenzi, biashara, nyota na vinginevyo.

Watu wakitembea kwenye maji na joto barabarani kutokana na mafuriko. Wengine wameshika viatu mkononi na wamevaa nguo za baridi. Huku wakijaribu kujikinga na maji.

Mtu amevaa koti la njano akibeba mwingine mgongoni huku wakivuka mto wenye maji ya kina kifupi. Inaonekana ni eneo la vijijini lenye vichaka na udongo mwekundu.

Mama na mtoto mchanga hospitalini. Mama amekaa kitandani, akimtazama mtoto wake mchanga kwa upendo. Mtoto amevikwa kitambaa na amevaa kofia, mama ana nywele nyekundu, wote wako katika chumba cha hospitali.

Mtaalamu anamthamini mtoto mchanga akiwa amelala kwenye meza ya mitihani iliyofunikwa kwa kitambaa . Mama amesimama karibu akishika simu akiangalia mitihani hiyo.

Daktari wa meno akiwa anamhudumia mgonjwa. Daktari amevaa glavu na mask . Anaonekana akichunguza au kutibu meno ya mgonjwa aliyekaa kwenye kiti cha daktari wa meno. Dirisha lililo na grill linaonekana nyuma na kuna mwanga unapenya.

Mazingira ya jagwani au eneo kame. Kuna kibanda kidogo cha nya cha nyasi na matawi ambacho kinaonekana kuwa makazi ya kimila kwa jamii ya wafu wafugaji kama wasomali au wamaasai.

Vayo ya chanjo ya measles , rubella , mumps , pia kuna sindano tayari kwa chanjo. Kuna aina nyingi za vidonge na dawa nyuma ya chupa hilo.

Mkono unaoshikilia chupa ya chanjo ya virusi ya Surua, Matumbwi na Rubella MMR. Kuna chupa tatu zaidi zilizo na lebo sawa nyuma na pia pakiti ambayo chupa huja.

Mfanyikazi wa afya aliyevaa koti jeupe akimpa mtoto chanjo kwenye kituo cha afya. Mama wa mtoto amemshika mtoto wake ili aweze kuchanjwa vizuri. Kwenda nyuma kuna kifaa cha afya na mabango yenye taarifa mbalimbali.

Mwanamke akitembea katika mazingira kame huenda jangwani. Ana mtoto mgongoni na amebeba mtungi wa njano uliojaa maji. Anaonekana kuenda umbali mrefu kwa maji. Kuashiria upatikanaji wa maji kuwa changamoto.

Watu wawili wamevaa mavazi maalum ya kujikinga dhidi ya kemikali hatari. Wamevalia mavazi ya rangi ya manjano, glovu nyekundu na barakoa ya kuzuia hewa hatari. Wako kwenye eneo la viwandani.

Eneo lililo funikwa na kitambaa chekundu na nyeusi kilicho jaa vitu mbali mbali kama vile pembe za wanyama, chupa , mitungi na kioo kidogo. Mtu amevaa suti na ameketi karibu, ameshikilia vitu kama irizi mikononi mwake.

Mazingira ya kliniki ambapo mtoto mchanga anapokea chanjo kwenye mkono wake; kuna mtu aliyevaa glovu na vazi jeupe akichoma sindano mtoto huyo. Mtoto ameshikiliwa na mtu aliyevalia vazi la rangi ya buluu lenye mchoro ya manjano.

Chanjo ya homa ya manjano inayoitwa Vaccine Amarylli Stabilise inayotengenezwa na Institute Pasteur de Dakar . Tunaona vidonge au ampuli za chanjo, chupa moja na kioevu, na kisaduku cha kuhifadhi.

Mtu aliyevalia koti jeupe la maabara na kofia akiwa katika chumba chenye mitungi mingi ya gesi ikiwezekana ni mitungi ya oxsijeni. Mtu huyu anashikilia chupa ya dawa na kunyunyuzia. Anaonekana kusafisha au kunyunyuzia kemikali kwenye mitungi hiyo.

Chungu cha kienyeji kilicho tengenezwa kwa udongo ikiwa kinatoa moshi, chungu hicho kina umbo la duara na kimepambwa na mistari ya kuchorwa pembeni.

Kikundi cha watu waliokusanyika mbali kutoka eneo kubwa linalowaka moto. Moshi mweusi mwingi unafuka angani na sura za mlipuko wa moto unaweza kuonekana.

Mama na mtoto ofisini kwa daktari, labda wanapata chanjo. Mama ameketi akimshikilia mtoto, wakati daktari au muuguzi anamchoma mtoto sindano mguuni. Wote mama na mfanyakazi wa afya wamevaa barakoa.

Chupa ndogo yenye lebo ya yellow fever vaccination ambayo ni chanjo ya homa ya madhano. Pembeni kuna sindano pamoja na chupa nyingine ndogo pamoja na chupa za plastiki.

Vitu kadhaa vilivyowekwa kwenye kitambaa cheusi na nyekundu chini. Vitu hivi ni pamoja na mayai, nazi, shanga kioevu kilicho na chupa na sahani iliyojaa vitu ambavyo havitambuliwi vyote yanaonekana kuhusiana na mila ya kiroho na kitamaduni.

Chanjo inayoitwa PRIORIX ambayo ni chanjo ya kuziuia magonjwa ya surua, matumbitumbwi na rubela, MMR. Pakiti inayoonyesha chanjo hii inafaa kutumika kwa watoto wenye miaka kumi na mbili kuendelea.

Daktari wa macho akiwa kwenye kliniki ya macho akimfanyia mgonjwa uchunguzi wa macho kwa kutumia kifaa maalumu cha kuchunguza macho. Daktari amevaa koti jeupe la maabara na ameketi kwenye kiti nyuma ya dawati.

Vitu mbalimbali ambavyo mara nyingi hutumika na waganga wa jadi au wapiga ramli Afrika mashariki. Kuna kibuyu kikubwa chenye mapambo ya shanga za rangi tofauti na ndani yake kuna chupa za plastiki zilizojaa viminiki ambavyo huenda ni dawa za kienyeji.

Mwanamke anayepata sindano, labda chanjo kutoka kwa mtaalamu wa afya. Wote wawili wamevaa barakoa. Mwanamke huyu amekaa kwenye kiti, na mtaalamu amesimama karibu naye. Wanaonekana kuwa katika eneo la nje pengine hemani, na vitu kama baluni na maua.

Kampeni ya chanjo dhidi ya magonjwa ya surua na rubela. Kuna watu watano, mmoja wao akiwa mtoto anayeketi kwenye mapaja ya mwanamke, huku wahudumu wa afya wakimpa chanjo.

Daktari wa meno akimpatia mgonjwa matibabu ya meno. Mgonjwa amelala kwenye kiti cha daktari na amefunguliwa kinywa huku taa maalum ya bluu, ikielekezwa kwenye meno yake.

Mtaalamu wa afya akiwa kwenye chumba cha meno akiosha au kutayarisha vifaa vya matibabu. Kuna kiti maalum cha mgonjwa wa meno, mashine za kisasa na monitor ya kompyuta pembeni.

Chupa ya plastiki yenye rangi nyeupe iliyowekwa stika yenye maandishi the funny life humble clinic date works juu yake, stika hiyo pia ina picha ya mwili wa mwanadamu na mishale inayoelekea kwenye sehemu tofauti.

Mfanyakazi wa shirika la afya akiwa amevaa mavazi yenye nembo ya World Health Organization WHO akimpa mtoto chanjo au matone ya dawa ya polio . Tukio hilo linafanyika katika mazingira ya nje ambapo watu wengine pia wamevaa mavazi ya rangi ya manjano inayoashiria uwepo wa kampeni ya huduma ya afya ya jamii.

Mikono ya mtu mmoja, aliyeweka juu ya plastiki kadhaa za pedi za kike, ambazo hutumika wakati wa hedhi. Pedi hizi zimwekwa juu ya meza ya rangi ya kahawia.

Mtaalamu wa afya akiwa amevaa mavazi ya kazini, na kofia ya kinga kichwani, akimhudumia mgonjwa aliyelala kwenye kiti cha hospitali ya meno. Pembeni kuna kifaa cha kidaktari kama kikombe chenye majimaji ya kusukuta mdomo, na mashine maalum ya matibabu ya meno.

Mwanamke anapata chanjo, mwanamke amevaa barakoa ya uso na miwani na amekaa kitandani, mfanyakazi wa afya anampa sindano kwenye bega , picha inaonekana kuchukuliwa katika eneo mazingira ya kliniki au chanjo.

Askari akiwa ananawa mikono kwenye kituo cha kunawia mikono, kuna mtungi wa maji wa rangi ya bluu na sabuni ya kijani pembeni, askari huyo amevaa barakoa ya kujikinga na magonjwa na inaonekana kuwa kwenye mazingira ya nje karibu na ua la kijani.

Kundi kubwa la watu wengine wao wakiwa watoto na vijana wakiwa wamekaa kwenye viti na wengine wamepiga magoti. Watu wote wamevaa barakoa ishara kuwa picha ilipigwa wakati wa janga la korona.

Daktari wa meno amevaa uso wa uso na miwani akiwa ameinama juu ya mgonjwa. Mgongo wa chumba una viti vya matibabu vingine vuimetayarishwa. Mgonjwa amelala kwa kitanda cha meno na anaonekana yuko kwa mchakato wa daktari wa meno.

Takataka za matibabu kwenye piipa la taka, taka taka ni pamoja na vijarabu vya dawa na vifaa vingine vya matibabu , pipa hilo la taka lina rangi ya samawati, kuna aina mbali mbali za dawa , lakini yote yana rangi sawa.

Mwanamke anapimwa kusikia kwake kwa kutumia turning fork , mtaalamu wa afya anashikilia turninf fork karibu na sikio la mwanamke, huku akishikilia kichwa chake, ili kutoa utulivu. Inafanyika katika eneo lililojaa watu.

Daktari wa meno anampatia mgonjwa matibabu, daktari amevaa Cap, Mask na glasi za matibabu na mgonjwa amelala chini na miwani ya usalama ni kelele na cha mazoezi au mchana wa madakitari wa meno.

Watu wawili waliovaa mavazi ya kazi wakisafisha takataka kando ya barabara. Wanaonekana wakitumia vifaa kama mikokoto na wamevaa buti na glavu kwa ajili ya usalama.

Boksi ya krimu ya kutuliza maumivu iitwayo Maydame CBD Pain Cream inamaandisha ya kuonyesha kuwa ina nguvu mara mbili. Pia imeandikwa kuwa mapendekezo na madaktari na imetengenezwa na mafamasia.

Msimu wa mafuriko huwa unatatiza sana usafiri, pikipiki sana sana ama baiskeli ndio huwa zinatatizwa sana kupita hiyo maji ya mvua. Unapata mafuriko yamejaza maji kwa kuwa na kutatiza usafiri na kutatiza biashara mingi sana sana kwa sababu watu wengi hutumia pikipiki kwa kufanya biashara zao.

Mtu anamimina kidonge cha motrine 1 b kwa kifupi improvane kutoka kwenye chupa ya dawa hadi kwenye kiganja chake. Chupa hii ina rangi ya machungwa.

Mtu aliyevaa shati jeupe na mkono wenye rangi mbalimbali akipanga kwenye rafu boksi za dawa zilizoandikwa Kenoch, Bakta Fight, Mixture na VenoPlus . Pembeni kuna bango linaloonyesha mchoro wa ini na hatua za maambukizi ya virusi vya homa ya ini.

Dawa hizi za Lumifeni zinapatikana kwenye kliniki au hospitalini. Dawa hizi zinapatiwa mgonjwa kutibu malaria ama homa ya mbu. Zinatumika kwa wagonjwa wengi huu nchini.

Wanafunzi wako darasani huku wakielimishwa na mwalimu wao kuhusu magonjwa tofauti tofauti. Mwalimu wao amesimama mbele yao huku akivaa t-shirt nyeupe. Ukutani kuna bango lililoandikwa magonjwa tofauti tofauti.

Yellow fever vaccine ni dawa inayotumika kutibu homa ya manjano. Inakuanga kwa chupa yenye inaezaonekana ya glasi na inaeza kudungwa kwa mwanadamu.

Daktari anafanya uchunguzi wake kwa mgonjwa aliyetembea hospitalini siku ya leo. Anaweza kumfungua kinywa chake ni kama anaweza kuwa na shida ya jino. Kando yake ni nesi ambaye anamsaidia kwa kutibu mgonjwa huyu.

Ajali mbaya ya barabarani inayohusisha lori la mafuta lililoanguka na kuungia moto. Moshi mzito unafunika hewani huku moto ukiwaka katika magari yalioharibika vibaya.

Azithromizin tablets ni dawa zenye rangi ya chungwa zinazopatikana kwenye kliniki au hospitali. Daktari anampea mgonjwa hizi dawa ili kujitibu kuna kutibu magonjwa tofauti tofauti.

Mgonjwa huyu yuko hospitalini, ambapo anaonekana amelala kwenye kitanda cha hospitali. Anaonekana kuwa mwenye maumivu. Amefungwa kwenye kichwa chake na pia mkononi. Kando yake ni sahani na kikombe.

Mwanamke aliyevaa kofia anakaa mbele ya mhudumu wa afya, ambaye amevaa sare na anaeleza kwa ishara .Kuna dawa kwenye meza na ukutani kuna vibao vya matangazo vilivyoandikwa Ofisi inaonekana rahisi.

Mkusanyiko wa vitu vya asali kama vile goni la mti, majani yaliyofungwa kwa uzi, chupa au chungu, vifuko vidogo vya vitambaa vyenye rangi tofauti, meno au mifupa, na vitu vingine vidogo vinavyoonekana kuwa vya kitamaduni.

Madaktari wawili wa afya ya kinywa wakiwa kwenye kliniki ya meno. Wamevaa glavu, barakoa na mavazi rasmi ya kitibabu huku wakimtibu mgonjwa aliyelala kwenye kiti cha daktari.

Barabara iliyosombwa na maji, kundi la watu wamesimama kando ya sehemu ya barabara ambayo bado haijasombwa. Sehemu kubwa ya udongo mweupe imekodolea chini ya barabara kwa kusababisha sehemu ya barabara kuporomoka.

Watu kadhaa waliovaa mavazi ya rangi tofauti wakiwa kwenye mazingira ya kliniki au kampeni ya afya. Mmoja wao anawekwa tone la dawa au chanjo mdomoni nwa mtoto mdogo.

Mtu aliyevaa mavazi maalum ya kujikinga, pamoja na barakoa ya gesi akifanya kazi ya kunyunyizia dawa ya kuua wadudu au viini jikoni.

Mwanamke mwenye furaha usoni mwake, akisafisha mikono kwa maji safi inayotiririka, kutoka kwenye bomba la kisima au chanzo cha maji.

Hizi ni chupa sita za madawa katika kliniki. Dawa hizi zina majina Zephania Life Herbal Clinic kwenye kliniki. Huwa zinatibu wagonjwa wa kisukari.

Daktari anafanya uchunguzi wake kwa mgonjwa aliyetembea hospitalini. Kando yake ni nesi anayemsaidia kuhudumia mgonjwa. Mgonjwa mwenyewe anaonekana kuwa kwa maumivu chungu mzima.

Mtoto anapewa chanjo na mhudumu wa afya aliyevalia koti jeupe. Mtoto ameshikiliwa na mtu mwingine na kuna boksi ya kuhifadhi sindano zinazotumika mezani. Mazingira yanaonyesha shughuli hii inafanyika sehemu ya wazi.